Muonekano wa na mazingira ya nje ya moja ya eneo la kibenki, mahali ambapo unapata huduma kama vile kutoa pesa bila usaidizi wa mhudumu yeyote.

Mazingira ya nje ya benki, huku ukuta ukiwa umepambwa na kuchorwa maandishi mbalimbali ya matangazo ya kibiashara, wanaume wawili wamesimama wakiweka pozi kwa ajili ya kupigwa picha.

Mazingira ya ndani ya baa, viti vilivyochongwa kwa mbao katika ustadi na ubora wa hali ya juu, huku ikipambwa na mwanga hafifu kuleta utulivu wa hali ya juu kwa wateja.

Muuzaji wa vinywaji ndani ya baa, akifurahia kazi yake, huku nyuma yake vikiwa vimepangwa katika ukubwa na vifungashio tofauti tofauti, vikiwa na rangi inayomvutia kila anayeingia.

Ndani ya baa na vinywaji vimepangwa katika mashelfu vyenye maandishi kuashiria ni pombe kali zikiwa katika ujazo na muonekano tofautitofauti.

Sehemu ya ndani ya baa vinywaji vimepangwa katika mpangilio na muonekano mzuri, mteja ameketi katika kiti kirefu na glasi mbele yake akipata kinywaji.

Vinywaji vinauzwa ndani ya baa, katika ukubwa na vifungashio tofautitofauti, huku mhudumu akimimina ndani ya chombo kwa ajili ya wateja waliokuja kuagiza.

Ndani ya bar watu ni wengi wakiwa wamevalia mavazi tofauti tofauti ya usiku, wakicheza muziki nakuonekana wenye furaha tele huku wakiendelea kunywa vinywaji vyao.

Vinywaji katika vifungashio vikubwa na muonekana tofautitofauti vinauzwa bar, huku mmoja ya wateja ameshikilia kinywaji chake akikifurahia katika muonekano mzuri na pozi la picha.

Ndani ya baa eneo la kuuzia vinywaji, vimejaa katika ujazo na mwonekano tofautitofauti, wateja wameketi na muuzaji anawahudumia katika vyombo tofautitofauti.

Marafiki wawili wameketi ndani ya baa, wanatabasamu wakimwangalia mhudumu akiwapa maelekezo, huku wanafurahia vinywaji vyao vilivyopo juu ya meza.

Mabasi manne aina ya kosta, yako dukani yanauzwa huku muuzaji na mnunuzi wamesimama pembeni yake na mmoja amevalia barakoa inayomsaidia kujikinga na vijidudu vinavyoleta magonjwa mbalimbali.

Mwanamke mfanyabiashara, mwenye duka linalouza maziwa amefika tayari, huku anaendelea kumpimia mteja aliyesimama dirishani ambaye, anamsimulia hadithi tofautitofauti.

Kibanda cha kuuzia maziwa, kikipambwa kwa rangi nyeupe na ya bluu, watu wawili mwanaume na mwanamke wamesimama, wakizungumza na kupeana maelekezo.

Eneo la kuuzia maziwa, katika muonekano wake wa nje, muuzaji amesimama katika pozi la picha kwa juu yako maandishi yanayo elekeza aina ya bidhaa inayo patikana mahali hapa.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali za kilimo pamoja na ufugaji, zipo nyingi na zimepangwa katika vifungashio tofautitofauti, wanaume watatu wamesimama wakisubiria kupata huduma.

Kibanda cha kuuzia maziwa katika muonekano wake wa nje, kimepambwa kwa maandishi yenye rangi nyekundu pamoja na bluu yakielezea uatikanaji wa bidhaa hii mahali hapa huku mteja amesimama dirishani akisubiri kuhudumiwa.

Duka linalouza maziwa limepambwa kwa rangi nyekundu, nyeupe na bluu. Mteja amesimama mlangoni kwa ajili ya kusubira kupata bidhaa hii muhimu kwa ajili ya afya ya mwanadamu.

Banda la kuuza bidhaa muhimu kwa ajili ya afya ya mwanadamu hasa watoto, maziwa. Dirishani amesimama mteja akipokea chupa iliyojaa huku akitabasamu na kuyafurahia.

Mazingira na muonekano wa nje wa duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, wateja ni wengi na wamesimama nje, kusubiria kupata huduma, na kuelekea kwenye shughuli zao za kila siku.

Jokofu kubwa limesimamishwa, chini lina matairi manne, maandishi yamepambwa kwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe, yakiashiria ndani zipo bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa.

Kibanda cha kuuzia maziwa yanayotokana na wanyama mbalimbali wanaofugwa kama ng'ombe, muonekano wake wa nje na madirisha yake yako wazi kusubiri wateja kwaajili ya kuudumiwa.

Wateja wa bidhaa adimu ya maziwa, wamesimama nje ya kibanda kinachouza huku wamepanga foleni, kusubiria zamu zao zifike wapate huduma hii.

Muonekano wa mazingira ya nje wa banda hili linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, likiwa limepambwa na rangi nyingi ya bluu pamoja na nyeupe, ili kumvutia mteja anayepita akiwa mbali, kusogea karibu na kuweza kufanya manunuzi yake.

Duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali, pembeni limesimamishwa jokofu la mlango mmoja lenye rangi nyeupe pamoja na bluu, maandishi yakiashiria ndani yake ipo bidhaa muhimu ya maziwa.

Kibanda maalumu kwa ajili ya kuuzia maziwa, kimepambwa kwa rangi nyeupe na ya bluu tayari kusubiria wateja kupata bidhaa hii muhimu kwa ajili ya afya ya mwanadamu.

Jokofu kubwa limesimamishwa lenye mlango mmoja, limepambwa kwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe, maandishi yenye maelekezo ya bidhaa muhimu ilioko ndani aina ya maziwa, kwa ajili ya afya bora ya mwanadamu.

Duka linalouza maziwa bidhaa muhimu kwaajili ya afya ya mwanadamu, wanunuzi wawili wamesimama dirishani. Mama amemfungia mtoto wake mgongoni akisubiri kuhudumiwa.

Jokofu maalumu kwa ajili ya kuuzia maziwa limepambwa kwa rangi ya bluu pamoja na nyekundu, mtoto ameshikilia glasi yenye bidhaa hii adimu na muhimu, kwa ajili ya afya ya mwanadamu.

Muonekano wa nje wa duka linalouza maziwa, likipambwa kwa maandishi mabalimbali ya rangi nyekundu na nyeupe. Muuzaji amesimama mlangoni, ameweka pozi kwa ajili ya picha.

Muuzaji wa maziwa, akiwa amevalia mavazi yake ya kazi, huku akilionyesha jokofu analolitumia kuhifadhi bidhaa hii adimu na bora katika ukuaji hasa wa watoto.

Banda maalumu kwa ajili ya kuuzia bidhaa za maziwa katika muonekano wake wa nje likipambwa kwa rangi mbalimbali kama vile nyekundu, kijani na bluu. tayari kusubiria wateja wapate bidhaa hii muhimu kwa ajili ya afya ya mwanaadamu.

Kibanda cha kuuzia maziwa, wanunuzi na wahitaji wakiwa kwenye foleni moja, huku muuzaji akiwa ameshikilia chombo akiyamimina ili kuweza kuwapatia wahitaji.

Kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, muonekano wake na mazingira yake ya nje ya kuvutia, huku wateja wamaesimama dirishani wakisubiria kupata huduma.

Jokofu kubwa la mlango mmoja, limesimamishwa ndani, lenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe, maandishi yake yakimaanisha ndani ipo bidhaa maalumu kwa ajili ya afya ya mwanadamu ya maziwa.

Kibanda maalumu kwa ajili ya kuuzia maziwa, bidhaa adimu na muhimu sana kwa ajili ya afya ya binadamu hasa watoto, mezani ipo ndoo ndogo iliyojaa, kuashiria ya kwamba yanapatikana kwa wingi mahali hapa.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, majokofu mawili yamesimama imara, yakipambwa na rangi zinazovutia, pamoja na maandishi yanayoelekeza aina ya vitu vilivyomo ndani.

Jokofu maalumu kwa ajili ya kuuzia bidhaa za maziwa limepambwa kwa rangi zake za nyeupe, njano na bluu, muuzaji akiwa na mavazi yake ya ovaroli amesimama katika shughuli zake.

Kibanda kinachouza maziwa, wapo wateja pamoja na muuzaji, madumu matatu ya njano yamewekwa chini, yakiashiria bidhaa hii inapatikana kwa wingi mahali hapa.

Kibanda maalumu, kwa ajili ya kuuzia maziwa yanayohitajika kwa ajili ya afya ya mwanadamu kupata virutubisho vinavyotakiwa na kuwa na afya bora.

Jokofu kubwa lenye mlango mmoja, limepambwa kwa rangi nyeupe pamoja na ya bluu, huku likiwa na maandishi ya kiashiria bidhaa zilizopo ndani yake zinatokana na maziwa.

Bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, zinauzwa dukani, zikiwa zimefungashwa katika vifungashio tofautitofauti na rangi zake za kupendeza ili kuwavutia wateja.

Masofa mawili makubwa pamoja na mito yake, yaliyosanifiwa na kupendeza, yanaweza kukaliwa na watu watatu, hata yule anayetaka kulala wakati wa kujipumzisha kwake.

Meza ya duara yenye miguu mitatu imezungukwa na viti vinne vyote vimetengenezwa kwa mbao na kuchongwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu. Vimewekwa pembezoni mwa barabara tayari kwa ajili ya kutumika kwenye swala la chakula.

Vitu vya nyumbani vinauzwa, ikiwa ni pamoja na: meza, masofa, stuli, viti pamoja na picha za ukutani, vikiambatana na urembo mbalimbali. Hufanya nyumba ionekane nzuri na inayovutia kila wakati.

Meza ya duara kubwa nzuri kwa ajili ya chakula, imezungukwa na viti sita, vyote vimechongwa kwa mbao kwa ustadi wa hali ya juu, kuzipa muonekano mzuri na unaomvutia mteja.

Sofa imewekwa tayari kwa ajili ya kuuzwa, katika muonekano mzuri na unaovutia, rangi iliyo tulivu na isiyopiga kelele, unaweza ukalala au kuketi juu yake na kukupa furaha unayostahili.

Masofa ndani ya duka yaliyobuniwa kutengenezwa, kuchongwa katika ubora na ustadi wa hali ya juu, vitambaa vyenye rangi hafifu ambayo haipigi kelele pamoja na mito inayoongeza mvuto wake.

Kitanda kilichotengenezwa kwa chuma na mbao nzuri, kimepakwa rangi inayokifanya kinang'aa na kuvutia zaidi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, hata kwa wale ambao wanapenda kuvitumia katika shule za watoto wanaolala.

Ndani ya duka la kuuzia samani mbalimbali za majumbani pamoja na maofisini, kama vile masofa yamechongwa na kutengenezwa katika ubora wa hali ya juu, rangi zake ni nzuri zinazovutia na ambazo hazing'ai sana.

Ndani ya kiwanda kinachotengeneza bidhaa za mbao, zipo za kutosha na mwanadada ameshikilia kifaa maalumu akiendelea kukata na kuchonga, ili kuweza kupata zenye ubora maalumu.

Samani mbalimbali za nyumbani na maofisini ziko dukani, tayari kwa ajili ya wanunuzi, kama vile masofa, meza, viti vilivyotengenezwa kwa mbao nzuri, vimechongwa kwa ustadi unaomvutia kila anayepita kutazama.

Duka kubwa linalouza masofa katika muonekano wa rangi nzuri ya maziwa na nyekundu, pembeni yamepangwa magodoro yakisubiria wateja kwa ajili ya biashara.

Masofa yaliyochongwa na kutengenezwa katika ustadi na ubora wa hali ya juu, yakiwa kwenye rangi yake isiyopiga kelele ya kahawia, mito iliyoko juu yake yenye maua na rangi nzuri ya kuvutia.

Masofa ndani ya duka yamechongwa vizuri na rangi inayovutia, ukubwa wake unaweza ukakaa watu watatu au hata kulala kwa anae hitaji kupumzika.

Kitanda kizuri kilicho chongwa kwa kutumia mbao nzuri na zenye ubora. Uchongaji wake na ustadi wake umekifanya kuvutia zaidi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na hata wale wanafunzi wanaolala mashuleni.

Meza kubwa nzuri iliyotengenezwa na kuchongwa kwa ubora wa hali ya juu, kwa kutumia mbao, imezungukwa na viti vya ofisini, vilivyo na rangi nzuri inayovutia.

Duka linalouza samani za ndani ikiwa ni pamoja na sofa, viti na meza, zilizochongwa kwa kutumia mbao kwa ubora na ustadi wa hali ya juu, kuweka muonekano mzuri na unaovutia wateja.

Duka kubwa linalouza samani za ndani, kama vile masofa, likiwa na sehemu mbili, ya juu na ya chini, zinaonekana vizuri na kuvutia, zikiwa zimetengenezwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu.

Samani za ndani zimechongwa kwa kutumia mbao ikiwemo meza, kabati pamoja na makochi ambayo juu yake yamewekwa makosheni mazuri yenye rangi nyeusi.

Ndani ya hoteli eneo la mapokezi, lenye mandhari nzuri na inayomvutia kila anayeingia, iliyopambwa kwa samani tofautitofauti, kama vile picha za ukutani, viti vizuri vyenye vitambaa vinavyovutia.

Eneo la kula chakula ndani ya hoteli, limepangiliwa vizuri, viti vyake na meza zilizotengenezwa kwa mbao thabiti, huku wakisubiria wateja waweze kuingia na kuendelea kuwahudumia.

Eneo la mapokezi ndani ya hoteli, limepambwa na kuwa na mvuto mzuri. Wahudumu wawili wamesimama huku wakiwasikiliza wateja, kuwapatia kile ambacho wanakihitaji.

Mama na watoto wake ndani ya hoteli, wenye furaha na bashasha nyingi, zinazotokana na huduma bora waliyoipata wakiwepo hapa na sasa wanatoka na kuelekea nyumbani kwao.

Wapishi watatu wamevalia mavazi yao ya kazi. Wawili wanawake, mmoja mwanaume, mikononi mwao wameshika vyakula walivyoviandaa, tayari kwa ajili ya wateja wao.

Soko la bidhaa mbalimbali za nyumbani kama vile; nyanya, vitunguu, mbogamboga, mananasi, maembe, karoti, nyanya chungu na kadhalika, zimetandikwa mezani katika muonekano mzuri na unaovutia.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali za majumbani kama vile mbogamboga, viazi vitamu, nyanya, karoti, vitunguu. Wanunuzi ni wengi wakitembea kukagua na kununua.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali za vyakula, kama vile mihogo ya kiasili, imepangwa katika mafungumafungu, kusibiria walaji kununua kwa ajili ya mahitaji yao ya nyumbani.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa mbalimbali zimepangwa na kufungwa katika vifungashio tofautitofauti, wateja ni wengi wakitembea kukagua na kununua bidhaa wanazozihitaji.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni kama vile ndizi, maembe, mapapai, mananasi, vitunguu maji, huku wateja wakitembea huku na kule kuchagua na kununua.

Wafanyabiashara wakiwa sokoni na bidhaa zao, kama vile: nyanya chungu, vitunguu maji, nyanya, karoti, pilpili hoho, wameviweka mezani wakisubiria wateja.

Nafaka mbalimbli zinauzwa sokoni, Kama vile mchele na maharage vikisubili wateja waje kupimiwa wenye matumizi ya majumbani na wale wa kwenye migahawa.

Soko kubwa la vyakula na matunda mazuri, yamenawiri na kustawi, nyanya, maparachichi yenye rangi ya brauni yanayovutia kila mlaji anayepita.

Nyanya katika mafungu mafungu, zimepangwa sokoni ndani ya mabeseni pamoja na masinia, wauzaji wameketi kuwasubiria wanunuzi waje wachague pamoja na kununua.

Duka la kuuza mazuria ya ndani yamesimamishwa, mengine yametandikwa chini yenye rangi na maua mbalimbali ya kuvutia tayari kwa ajili ya wanunuzi kupendezesha nyumba zao na kuwa na muonekano wa kisasa.

Mama akiwa sokoni na mtoto wake katika biashara yake huku amezingirwa na bidhaa zake mbalimbali kama vile; nyanya, vitunguu, karoti, maharage akiendelea kusubiri wateja.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni, ikiwemo viazi mviringo, ambavyo muuzaji anavijaza na kuendelea kuvipanga ndani ya ndoo kwa ajili ya watumiaji na wauzaji wa chipsi.

Duka la vyombo vya nyumbani vikiwa vimepangwa katika mashelfu ya juu na chini, wateja wakitembea kukagua na kuchagua kabla hawajafanya manunuzi yao.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali kama vile; nyanya, vitunguu maji, maembe, karoti, mapapai, matikiti maji. Vyote vimepangwa mezani katika mpangilio uliopendeza kumvutia kila mnunuzi anayepita.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali, kama vile: mboga mboga, nyanya, karoti, vitunguu wamama wawili wamesimama, mmoja anauza na mwingine ananunua wakitabasamu, huku wakikabidhiana bidhaa.

Watu mbalimbali wakitembea na wengine wamekaa mtaani, pembeni kipo kibanda kinachotoa huduma ya fedha kwa njia ya simu, kama vile kuweka pamoja na kutoa pesa.

Kibanda mtaa kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali kwa njia ya simu kama vile kutoa na kuweka fedha, hasa yale maeneo ambayo benki hazipatikani kwa urahisi.

Gorofa kubwa ilio jengwa kwa kwenda juu sana yenye viumba vingi na muonekano mzuri unaovutia. Pembeni zikipita nyaya za umeme kuashiria kupeleka nishati hii muhimu kwa watu wale wanaohitaji.

Maandishi yameandikwa katika kitambaa na kuwekwa ukutani, yakionyeshwa jengo hili linauzwa huku, namba za simu zimewekwa kwa ajiliya ya mawasiliano zaidi kwa wale wanaohitaji.

Jengo la ghorofa liliosanifiwa na kuundwa vizuri, muonekano unaovutia na rangi zake hafifu, tayari kwa ajili ya matumizi ya ofisini na hata majumbani.

Eneo la ndani la nyumba inayouzwa, katika usafi na samani za ndani zenye ubora wa hali ya juu, muuzaji na mnunuzi wakiwa katika mazungumzo.

Maghorofa makubwa yamesimama katika ubora wake, mawili madogo, moja refu, kando yake zipo nguzo za umeme zenye nyaya nyingi zinazoelekea majumbani na maofisini, kupeleka nishati hii muhimu kwa ajili ya jamii.

Duka la kisasa linalolouza bidhaa mbalimbali, zimepangiliwa na kuzipa muonekano mzuri, wateja wakitembea kuzitazama na kuzikagua kabla ya kununua.

Duka la viatu vya mtumba kwa ajili ya watoto wa kike, vimepangiliwa na vikiwa katika muonekano na rangi tofautitofauti zinazovutia, kusubiria wateja kufanya manunuzi yao.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali za mbao zilizochongwa katika ustadi mzuri na ubora wa hali ya juu, zikiwa tayari kwaajili ya wanunuzi kwenda kupamba nyumba zao na kuzipa mwenekano wa kisasa.

Duka kubwa linalouza nguo za kisasa, katika muonekano mzuri na uonaovutia. Wanunuzi ni wengi wakikagua na kununua, wauzaji nao wapo makini kuwaelekeza na kuwashawishi.

Duka linalouza nguo za kiume, zikiwemo suti, makoti na mashati. Tangazo likionesha kuna punguzo la bei, la mpaka asilimia arobaini.

Duka linalouza nguo za kiume zimepangiliwa vizuri, makoti ya suti ya aina na rangi mbalimbali yamenyooshwa na tayari kwaajili ya wanunuzi.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, vinauzwa viatu tofautitofauti aina ya raba, zenye rangi, ukubwa na muonekano usiofanana, vyote kwa ajili ya wanaume.

Vinywaji baridi vimepangwa katika mashelfu dukani ndani ya vifungashio mbalimbali kama vile chupa na maboksi, tayari kwaajili ya wanunuzi kupita , kukagua na kununua vile wanavyovihitaji.

Duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali za majumbani pamoja na ofisini, zimepangiliwa na kuwa na muonekano unaovutia, wateja wakivalia barakoa wananunua na kuzikagua.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali zimejaa na kupangiliwa katika mpangilio mzuri, wateja nao ni wengi wakizitazama, kuzikagua kabla ya kufanya manunuzi yao.

Mteja ametoka katika duka kubwa linalouza mahitaji mbalimbali ya nyumbani, amebeba kikapu chake chenye bidhaa hizo yakiwemo matunda na mbogamboga.

Duka linalouza vinywaji kama vile pombe kali zimepangwa na kuwekwa katika vifurushi tofautitofauti, mpangilio unaomvutia mteja anayepita na kununua.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali za majumbani, mnunuzi ameshika moja, akiitazama akiikagua ili aweze kutoa pesa yake na kununua.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa zinauza dukani katika muonekano na ndani ya vifungashio tofautitofauti, ili kila mteja akipita aweze kusoma, kuelewa na kununua vile anavyovihitaji.

Duka linalouza bidhaa za vyakula, kama vile pilipili hoho, matango, nyanya, karoti, vitunguu maji, vimepangiliwa vizuri. Mnunuzi anatazama na kukagua kabla ya kufanya mahitaji yake.

Moja ya eneo la ndani la duka kubwa la bidhaa za nyumbani limepangwa ana kujazwa vinywaji baridi kama vile soda na juisi za boksi kwa ajili ya wateja kutazama, kugundua zile ambazo wanazihitaji kwa ajili ya mahitaji yao binafsi.